Nyumba hili lililopangwa kwa ustaarabu na lililo rembo limepakwa rangi ya waridi ukutani ,kuna kitanda kilicholainishwa kwa shuka iliyomaridadi mno runinga iliyo nyeusi na kubwa mno laonekana kuhakikisha aghalabu chumba hiki ni cha mwanadada.

Jumba hili lililo kubwa mno laashiria banda la mtandao. Ndani humu mna tarakilishi nyingi ajabu na zilizo nyeusi kwa rangi. Kuta za jengo hili ni mchanganyiko wa samawati na manjano. Meza zilizo hapa zinaundwa ili kunufaisha watakaotumia ngamizi hizi. Aghalabu wanaofaidika na mashine hizo ni wanafunzi walio na azma ya kufanya utafiti.

Ndani mwa jengo hili mna idadi ya viti vingi vilivyo na rangi maridadi ya samawati. Pale mbele kabisa mna sanamu la aina msalaba lililopachikwa ukutani. Jukwaa linaloonekana ni kubwa na pana angalabu mahali hapa ni pa ibaada panatumika na dini la kikristo.

Vitanda hivi vinatumika kwenye shule za bweni. Vimepangwa kwa ukaribu sana .Kuna vya juu na pia za chini. Vile vya chini huwa yatumiwa na wanafunzi wenye hawana mazoea ya kutumia upande wa juu. Ama pia wale wenye umri mdogo .Vimeundwa kwa kutumia vyuma.

Chumba hiki kina nyuta zenye rangi nyeupe pande ya juu na samawati upande ya chini. Humu ndani mna madawati iliyotengenezwa kwa mbao. Pale mbele kuna ubao mweusi unaotumiwa na mwalimu katika uelimishaji wa masomo tofauti. Pia kuna mchoro wa ramani ya Afrika.

Chumba hili ni la kulala. Kwenye meza kuna chupa ulio na maua ya kupendeza. Pia kuna kitanda kilichotandikwa vizuri sana. Pana shuka ya rangi nyeupe na nyekundu. Kuna mito ya kupendeza ya rangi mbili. Ukuta no ni la kuvutia. Pia kuna sehemu ya kujisaidia. Humu ndani mnapendeza sana. Choo kilicho humu ni kile cha kukalia.

Chumba hili ilio na ukuta mweupe na iliyo safi imepangwa kwa utaratibu .Kitanda chenyewe kimetandikwa shuka zilizonyooshwa kwa pasi na pia kuna mto ulio na rangi ya pinki. Meza ni refu vizuri na muundo wake ulikusudiwa mwanafunzi awe na azma ya kusoma.

Mwalimu huyu anamsaidia yule msichana aliyejifunga buibui. Huku ni darasani, watu wanaonekana kila mmoja akitumia kompyuta yake. Pia watu hawa wanajifunza teknolojia. Pale nyuma tunaona wakijadiliana kuhusu mambo fulani.

Darasa hili lina wanafunzi wengi. Mmoja anaonekana akizungumza na rais wa Kenya. Madawati haya ni ya rangi manjano. Pale nyuma mwalimu anatabasamu .Wengine wanasikiliza kwa makini. Jumba lenyewe ni safi mno.

Darasa hili lina wanafunzi wa chekechea wamelala vichwa vyao vikiwa kwenye meza. Kuta ya darasa yao lina vichapo vinavyo onyesha mambo wanayosoma. Mwalimu aliyevalia kanzu nyeusi anazunguka mle ndani akiwatazama jinsi walivyo. Kila mara watoto hawa wakipata chakula chao cha mchana hulala.

Jumba hili lililo maridadi na lililo na madirisha mengi linaonekana kuwa na viti vilivyo rangi nyeusi na vilivyofuatana kwa mpangilio. Humo ndani mna kusanyiko la watu wengi wanaopokea somo fulani.

Kitanda hiki kina sehemu mbili upande wa juu na upande wa chini na akijapakwa rangi yoyote, kando yake kuna masanduku na dirisha ,lina ngazi inayotumiwa kukwea upande wa juu. Kule sehemu ya juu hakuna godoro.

Kiti kilicho katika jengo hili ni la kuvutia mno na ni la rangi ya zambarau. Meza yenyewe maridadi ni ya rangi ya manjano. Samani hizi mara nyingi hutumika katika mazingira ya kusoma. Vitanda vilivyo hapa ni vya ghorofa vilivyotandikwa na mashuka mazito.

Hapa ni shuleni ambapo kuna bendera uliokwenye mlingoti. Kuna mwalimu wa kiki anayetembea. Shule hili ni la dini la kikristo. Kuna maua zilizopandwa na kukatwa kwa njia maridadi. Pia miti mirefu yanaonekana. Kwa umbali tunaona magari yaliyoegeshwa. Kuna wanafunzi waliovalia fulan ya rangi ya kijani.

Jumba hili lililopakwa rangi nyeupe lina michoro na maandishi iliyo maridadi hasa kwa macho ya watoto na lenye kuelimisha. Ni la watoto wenye mahitaji maalum. Wana walio katika chumba hiki wanaonekana kuwa wachanga mno.

Hili ni darasa lililojaa watoto wachanga wa kike na kiume, wanaopokea elimu ya mahitaji maalumu. Wanaonekana kua makini katika kusikiliza wanachofunzwa, walio na tabasamu katika nyuso zao.

Mwalimu huyu aliyevalia miwani anamfunza mtoto mwenye shida ya kuskia Anatumia ishara kumwonyesha nambari tofauti, wanatabasamu wakisoma pamoja. Watoto kama hawa wanahitaji mapenzi kutoka walimu na pia wazazi wao ili wasione kama wanatemwa na jamii. Mwalimu amevalia saa kwenye mkono wake.